Mkusanyiko wa noti za fedha ya Kenya, hususan noti za shilingi mia moja. Noti hizi zimetawanyika katika mtindo wa rundo, zikionyesha sehemu tofauti za noti hizo. Noti zilizo mbele kabisa, zinaonyesha wazi, picha ya Mzee Jomo Kenyatta.

Funguo ya gari inaonekana kama iliyoanikwa kwenye kioo cha upande gari. Kitu kikuu kinachoonekana kwenye funguo hiyo nyeusi ya kisasa ya gari ni kama kifute cha kufunga gari, kifute cha kufungua gari, kifute cha kufungia na kufunga buti.

Wauzaji na wanunuzi wamekusanyika kwenye soko la kuuza vyakula, kuna vyakula kadhalika kama vile kuna nyanya, machungwa, karoti.

Rundo la mboga na mimea ya viungo imemea vizuri kwenye soko. Vigili viko mbele kabisa zikiwa nyekundu na zimepangwa kwa wingi.

Dondo kubwa la viatu mbalimbali vingi vikiwa ni ndara vinaonekana. Viatu hivyo vina rangi nyingi tofauti kama vile bluu, njano, kahawia, zambarau, pinki na machungwa na vinaonekana kuwa vinauzwa.

Mkono umeshikilia simu kwenye upalazo wa gorofa. Mwenye simu amefungua programu ya Mpesa inaonyesha kuwa ana usawa wa shilingi mia tano tisini na tisa. Kuna gari ndogo ya rangi nyeusi chini ya upalazo wa gorofa huo.

Duka lililoko kando ya barabara lina ngazi fupi zinazoelekeza kwenye mlango wake. Milango yake ina rangi ya bluu na ina maandishi yanayosomeka kwa wima.

Eneo la maonyesho ya magari likiwa na magari mengi ya aina mbalimbali yaliyopangwa ndani, magari hayo yanajumuisha SUV's sedan na mengineyo yakiwa ya rangi tofauti kama vile bluu , nyeusi na nyekundu.

Duka ndogo la Mpesa linaonekana, neno Mpesa linaonekana kwa herufi kubwa likionyesha kuwa hii ni sehemu ya huduma ya kuhamisha pesa kutumia kwa simu inayojulikana sana nchini Kenya, rangi ya kijani kibichi inayoendana na chapa ya Mpesa inatumika sana.

Gari ndogo aina ya vani lenye rangi ya fedha limepakiwa nje, gari hili lina sahani ya nambari ya Kenya lina magurudumu yake ambayo yana rimu za rangi nyeusi na kahawia.

Sehemu ya duka ndogo inaonekana, mbele ya duka hili kuna bango kubwa refu la kijani lililo andikwa M pesa kwa wima likionyesha duka hilo linatoa huduma za kutoa na kupokea pesa.

Kuna tangazo ya la bima ya afya kutoka kwa kampuni ya Anziano tangazo hilo liko katika rangi ya kahawia isiyokolea kichwa cha tangazo hilo kinasema bima hii ni ya afya nafuu na afya yako ndiyo utajiri wako.

Hii account ya Mpesa imepata elfu moja mia tano kutoka kwa mteja ambaye anaitwa Bet Ogura. Mwenye hii account ana elfu sitini na nane mia nane kwa Simu.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inaonekana ikiwa imeonyeshwa mbele na nyuma. Kuna picha ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa kenya, kuna neno banki kuu ya Kenya limeandikwa juu, dhamana ya noti ya elfu moja imeonyeshwa katika pembe zote mbili za juu na chini kushoto na kulia.

Mkono wa mtu umeshikilia noti za pesa za Kenya. Kwa mbele kabisa, kuna noti ya elfu moja, kando yake noti ya mia tano, kando yake noti ya mia moja na mwisho kabisa noti ya hamsini.

Sehemu ya chumba cha kushona na kuuza vitambaa inaonekana. Kuna kipozo kilichovalishwa vazi maridadi lilotenyenezwa kwa vitamba lenye michoro ya rangi tofauti.

Kibanda cha kuzia vyakula kinaonekana, kando yake kuna watu ambao wamesimama, kibanda hiki kimetengenezwa kutumia mbao. Tunaweza kuona vyakula kama vile ndizi, karoti, nyanya, ndimu, maembe, viazi.

Mkusanyiko wa mamboga na labda aina nyingine ya mboga yamepangwa pamoja . Inaonekana kama ni mazao mapywa yaliyovunwa yakiwa na maumbo na rangi tofauti.

Kwenye ravi ya mbele, kuna mkokoteni mdogo mwenye magurudumu inayofanana na kiyoyozi au chombo cha kubebea chakula na umebambwa kwa nembo yenye maandishi "Farmer's Choice". Juu ya mkokoteni huo kuna mwavuli mkubwa wa rangi ya bluu unaotoa kivuli.

Vidole viwili vinaonekana vikiwa vimeshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. kwenye noti hiyo tunaweza kuona maandishi kama banki kuu ya Kenya shilingi elfu moja.

Duka ndogo linalo toa huduma ya mashine ya kuuza maziwa linaonekana. Juu ya mlango, maneno Milk ATM kwa herufi kubwa yamandikwa. Nyuma ya mlango Kuna picha kubwa ya ng'ombe mweusi na mweupe aliye simama kwenye nyasi ya kijani ikiashiria uzalishaji wa maziwa.

Soko la wazi au eneo la jumla la kuuza mazao haswa nyanya inaonekana. Kuna shughuli nyingi zinazoendelea zikihusisha wafanya kazi na mazao yao kuna masanduku yaliyojaa nyanya nyekundu zilizokomaa.

Duka ndogo la kuuza maziwa linaloitwa Mt. Kenya Milk Depot liko katika jengo lenye lina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya bluu na kijani kibichi.

Vitu kadhaa vimepangwa kwenye rafu au ukuta, kuna mifuko au bidhaa zinazofanana na ngozi baadhi yao zikiwa na muundo wa ngombe . Huenda ni pango la bidhaa za sanaa za ufundi, vinyango au vitu vya mababu . Inaonekana kama sehemu ya duka ya rejareja au soko ambapo bidhaa hizi zinauzwa.

Gari aina ya )SUV inaonekana kuwa kama Toyota Land Cruiser Prado kutokana na muundo wake wa taa za nyuma na umbo lake la jumla, gari hilo lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina namba ya usajili ya Kenya.

Soko lenye shughuli nyingi pengine katika eneo la mjini, au mji mdogo Kenya linaonekana. Kuna umati mkubwa wa watu wakitembea na kufanya manunuzi. Watu wazima wa jinsia zote na rika mbalimbali wanaonekana.

Tairi kadha za gari zinaonekana zikioshwa. Kuna tairi moja kubwa yenye rimu ya fedha iliongaa, inayoonekana kuoshwa na sabuni na maji. Kwani kuna povu jeupe juu yake na maji yakimwagika.

Noti za alfu nne zimeekelewa kwenye meza, kando yake mna mikebe miwili yenye peremende, moja yazo ikiwa peremende zimeisha.

Mlango mrefu wa chuma wenye rangi ya kijani kibichi unaonekana kwenye mlango huo kuna neno mpesa limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe likionyesha kuwa hili ni duka la wakala wa huduma za mpesa, kupitia kwa mlango ulio wazi unaeza kuona friji ya kioo.

Basi ndogo la abiria ambalo nchini Kenya hujulikana kama matatu limeegeshwa usiku. Ni gari jeupe aina ya Toyota na taa zake za nyuma zinaonekana kuwaka.

Magari yanaonekana yakiwa yameegeshwa Kwa eneo lililo wazi, kando ya eneo hilo kuna machumba mbalimbali ambayo yamejengwa. Magari haya yanaonekana kuwa mapya .

Baiskeli ya zamani imeegeshwa kwenye barabara. Ina kikapu cha kubebea vitu mbele. Kwa duka kuna mtu mmoja anaonekana. Duka hilo, lina milango ya rangi blue na grills za chuma.

Duka la maziwa linaloitwa Tustina Milk, limefunguliwa mlango. Mlango huo ni wa rangi ya buluu na kuta zake ni ya rangi nyeupe. Juu ya mlango kuna tangazo lililochorwa ngombe, na maneno unauza maziwa fresh .

Mlango wa duka umefunguliwa. Kwenye mlango huo kuna kabati kubwa ya rangi kijani kibichi lenye bidhaa mbalimbali. Kando yake, kuna kiti cha mbao chenye sehemu ya kukalia ya rangi nyekundu.

Magari matatu yakiwa yamepangwa ndani ya chumba la maoenyesho yanaonekana. Magari hayo yamepigwa mgongo na unaweza kuona gari jeupe upande wa kushoto, gari jekundu katikati, gari ya rangi nyeusi iliyokolea upande wa kulia.

Mkono wa mtu inaonekana ikiwa ikishika simu janja, inayotumia huduma ya mpesa. Skrini ya simu hiyo inaonekana ikiwa na orodha ya chaguo za mpesa kama vile tuma pesa, nunua salio, toa pesa, mikopo na akiba, nao na mpesa, pengine ni huduma nyingine ya mpesa na akaunti yangu.

Gari la mchezo limepakiwa mbele ya kituo cha huduma. Gari hilo ni lenye rangi ya nyeupe isiokolea. Lina muundo maridadi na magurudumu meusi.

Mtu mdogo ameketi akiwa ameinamisha kichwa chake na kueka mikono yake kwenye meza amevaa fulana ya kijani kibichi na suruali na viatu vya plastiki vya rangi ya waridi, anaonekana kuwa na mawazo au amechoka.

Kundi kubwa la matunda yaliopangwa kwa ustadi katika vibanda, kuna matunda ya aina tofauti ikiwemo machungwa, ndizi, paipai, maembe, parachichi, na mingineo.

Mikono miwili ikibadilisha na funguo inaonekana. Mkono mmoja unaonekana ukipokea funguo mkono mwingine kwenye meza kuna karatasi , kalamu na mfano mdogo wa gari ya rangi ya kahawia.

Gari moja ndogo la rangi nyeusi yenye magurudumu ya rangi nyeusi, linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya jengo. Kando yake kuna mimea ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Jengo lina baa la bati na kuta nyeupe milango na madirisha yake yamepakwa rangi ya blue kuna majina ya biashara yalioandikwa kwenye ukuta ikiwemo duka la jumla la amani.

Wanunuzi na wauzaji wamekusanyika katika soko ambalo lipo katika eneo wazi. Watu wamekalia viti ambavyo vimetengenezwa na mbao na wanauza matunda kama vile nanasi, nyanya na machungwa.

Kampuni ya Nziano, inatangaza kupitia Kwa bango kuwa na pima ya kibnafsi. Kwenye bango hilo kuna picha ya gari ndogo na kando yake kuna picha cheti cha pima.

Eneo la maegesho ya gari linaonekana. Juu ya jengo hilo kuna bango kubwa la matangazo ya kibiashara. Magari yaliyopangwa yanaonekana katika sehemu ya chini. Kuna safu ya magari ikiwa pamoja na gari jekundu upande wa kushoto na magari mengine ya rangi tofauti yakifuatana.

Gari limeegezwa kwenye uwanja ambao umezungukwa na mti kuna Mzee ambaye amepanda gari hiyo akiwa ametabasamu sehemu moja ya uwanja huo.

Gari la kifahari sedan limeegeshwa kwenye leneo enye nyasi. Gari ni la rangi inayoonekana kuwa kijivu jepesi. Lina madirisha yenye tint nyeusi ikionyesha ufaragha na ulinzi wa jua.

Safi ya magari ya kisasa yaliyopangwa ndani ya jengo, yanaonekana. Magari haya yameegeshwa sambamba kwenye sakafu ya saruji, yenye mistari ya rangi ya njano, kama ilivyo kawaida katika sehemu ya maegesho. Jengo hili linaonekana kuwa na paa la juu na nguzo za chuma zilizoliunga mikono

Magari manne yamepakiwa katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa uwanja. Upande wa kushoto, kuna lori ya Isuzu nyeusi lenye sanduku kubwa nyuma, ambalo linaonekana kama lori la mzigo.

Gari ndogo la rangi nyeusi linalofanana na hatchbag ,limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari hili, kuna magari mengine na miti ikionyesha kuwa iko katika eneo wazi.

Shughuli ya mauzo au makubaliano yanayohusisha gari yanaonekana yakiendelea. Kuna watu wawili mikono yao imeonekana ikishikana ikionyesha, makubaliano au kukamilika kwa biashara. Mtu mmoja amevaa shati la rangi nyepesi.

Rondo la magurudumu mengi yanaonekana . Magurudumu haya yamepangwa kwa namna ambayo yanaonekana yamerundikwa juu ya mengine . Na unaweza kuona mifumo ya tafiri yenye Gloves inayojulikana . Rangi kuu ni kijivu na nyeusi .

Mwanaume mmoja ambaye amevaa surupwenye ya rangi ya kijani kibichi na fulana ya rangi nyeupe anaonekana akiingia katika duka mmoja lenye lango la rangi ya kijani kibichi lenye maandishi ya M-pesa.

Magari matano, yameegeshwa katika eneo wazi. Katika upande wa kulia kuna gari la rangi nyeusi yenye magurudumu meusi. Katika upande wa kushoto, kuna lori ya aina ya Isuzu ambayo ni ya kubebea mizigo.

Tangazo la bima ya pikipiki. Kuna pikipiki ambayo imeanguka chini ikiwa imeharibika kama ishara ya habari ya ajali. Kichwa cha habari hiyo kimeandikwa kwa herufi kubwa, BIMA YA PIKIPIKI. Kuna aina mbili ya BIMA, kuna ya kibiashara na ya kibinafsi.

Mlango mdogo wa duka umefunguliwa mlango huo umepakwa rangi ya kijani na unamaandishi ya rangi nyeupe kuna baiskeli ambayo imepakiwa mbele ya duka hilo kuna frigi iliyo na vinywaji ndani ya duka hilo na mwanaume mmoja ambaye ameketi kwenye duka lifuatalo.

Tukio kubwa la magari linaonekana kuna barabara nyekundu labda carpeti ambayo inapitwa katikati ya magari kadhaa ya kifahari na ya kisasa. Magari mbalimbali yanaonekana yakiwemo ya rangi nyekundu, nyeupe na machungwa.

KIpeperushi cha matangazo ya bima ya nyumba kinaonekana. Kuna nyumba nzuri inayoonekana kama nyumba ya ndoto . Chini kidogo na upande wa kulia ,kuna picha ya mwanamume mweusi ,aliyevaa suti na tai , akitabasamu na mikono yake ikiwa imekunjwa.

Kibanda cha muuzaji wa vyakula kina vyakula aina tofauti kama vile nanazi, ovacado, maembe, nyanya machungwa na viazi vitamu.

Jengo lenye jina ya Hyundai linaonekana wazi, hii inaashiria kuwa ni duka rasmi ya magari ya Hyundai. Jengo Hilo linaonekana kuwa la kisasa na lina madirisha makubwa ya kioo. Kuna mapambo au miundo ya wevi juu ya mlango huu.

Mayai mengi yamepangwa kwenye trei za plastiki za rangi tofauti kama vile nyekundu, njano, bluu na kijani. Trei hizo zimewekwa kwenye rafu na nyingine zimerundikwa chini jambo linaloonyesha kuwa eneo hili ni la kuhifadhi idadi kubwa ya mayai.

Duka la mboga na matunda labda kwenye soko ndogo au kibanda cha kuuzia bidhaa za shambani linaonekana, kuna masanduku yaliyojaa bidhaa, sanduku la mbele kabisa linaonekana kuwa na viazi vingi nyuma yake kuna sanduku jingine lenye karoti na karibu ya hizo kuna rundo ya nyanya nyekundu.

Watu watatu wazima wawili wanaume na mwanamke moja wote wakiwa wanatabasamu na wanaonekana waki wasiliana katika mazungumzo au shughuli fulani mwanaume ambaye ako katika mkono wa kushoto amevalia suti ya blue shati jeupe na tai nyekundu.

Magari ya rangi tofauti yameegeshwa ndani ya jengi magari matatu ya kwanza yenye rangi nyeupe, bluu na nyeusi taa zao zimewashwa.

Mlango wa duka ndogo, umefunguliwa. Unaonyesha bidhaa vya vinywaji ndani. Mlango huo umezungukwa na guzo yenye rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe.

Familia yenye furaha inatabasamu kitu kwenye kompyuta ndogo, kuna mwanaume , mwanamke na mtoto mdogo. Wote wanaonekana kutabasamu na kushirikiana na mwanamke anaonekana akimwonyesha mtoto kitu kwenye skrini.

Tangazo la bima kutoka kwa kampuni inayoitwa Mayfair Insurance sehemu ya juu ya kushoto ya picha Ina nembo ya Mayfair Insurance rangi kuu ya tangazo hili ni ya kijani kibichi na nyeupe.

Tangazo kutoka bima la kampuni ya Kenya Orient inaonekana . Tangazo hilo lina lengo la kuwahimiza watu kununua bima kwa urahisi kupitia simu zao za mikononi . Maneno makuu kwenye matangazo yanasema ," Pata bima kutoka katika faraja ya simu yako ."

Mikono miwili ya mtu moja inaonekana ikiwa inashika na kutumia simu mahiri ya rangi nyeupe. Simu ni nyeupe na inaonekana kuwa na skrini kubwa ikiashiria ni simu mahiri. Inaonekana kuwa na programu inayoonekana kwenye skrini ingawa maandishi ni ngumu kusoma kutokana na ubora wa picha.

Safu ya magari yamepangwa vizuri, nje ya jengo ambalo linaonekana kuwa duka la kuuza magari, au kituo cha magari. Magari kadhaa ya kisasa mengi yakiwa SUV, yamepakiwa mstari mmoja. Yaonekana kuwa katika hali nzuri. Yakionyesha huenda ni magari mapya.

Mkono mmoja unaonekana ukiwa umebeba noti kadhaa za elfu moja ya kenya. Mkono mwingine umesogea karibu na hizo noti. Na kando ya mkono huo kuna mashine ya kuhesabu pesa.

Gari ndogo la abiria inayofanana na Toyota linaonekana likiwa limeegeshwa. Gari hilo lina rangi nyeupe na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Upande wa mbele wa gari, kunaonekana wazi huku taa na grili zake zikiwa wazi.

Njia ndogo ipo ndani ya soko ya jadi. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingi za shanga zilizotundikwa kwenye nguzo za mbao. Bidhaa hizo ni shanga za shingoni na mapambo mengine.

Gari ndogo mpya ya rangi nyeupe yenye magurudumu ya rangi nyeusi limeegezwa kwa chumba cha kuuza magari, chumba hicho kina mataa aina mbalimbali ambayo yamewashwa.

Magari matano yamepakiwa katika eneo wazi. Upande wa kulia kuna gari ndogo la rangi nyeusi lenye makurudumu ya rangi nyeusi. Upande wa kushoto kuna gari ambayo hutumika kupepa mizigo.

Mtu mmoja aliyevalia surupwenye ya rangi ya buluu anaonekana akiwa amesimama nje ya duka ambalo linauza vitu vya rejareja. Kwenye lango la duka hilo kuna bechi ambalo limetengenezwa na mbao.

Gari ndogo la rangi nyeupe linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara, kuna jengo ambalo lango lake ni la rangi ya bluu ambalo linaonekana, kando yake kuna bustani ambalo limetengenezwa.

Safi ya magari, yaliyopangwa kwenye eneo ya maegesho yanaonekana. Magari yamepakiwa karibu karibu yanaonekana kama yamefuatana. Gari lililo mbele, nambari linaonekana wazi ni ya rangi ya blue nyepesi.

Duka ndogo la Mpesa. Huduma maarufu ya kuhamisha pesa kupitia simu nchini Kenya inaonekana. Duka hilo, liko kwenye jengo lenye kuta zilizopakwa rangi ya buluu isiyokolea. Ambayo inaonekana imechoka kidogo na rangi imebanduliwa baadhi ya maeneo.

Picha ya mwanamke akiwa amevaa stetoskopu na anatazama kompyta ndogo imewekwa kwenye bango la bima ya afya, chini ya picha hiyo kuna anwani za mawasiliano na nambari za simu za Kenya tofutu na nembo ya kampuni yenye ngao ya mti pamoja na msimbu wa QR .

Eneo la maonyesho ya magari linaonekana, tunaona magari mengi ya kisasa na kifahari, yakiwa yameegeshwa ndani la jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha. Kuna aina mbalimbali za magari, yakiwemo SEDANs na SUVs, katika rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu, bluu na nyekundu.

Magari manne yamepakiwa katika eneo wazi, magari haya ni ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, buluu na nyeupe, kuna watu watau ambao wamesimama karibu na gari la kwanza na la pili.

Orodha ya viwango vya kubadilisha fedha za kigeni inaonekana. Inaonyesha bei ya kununua na kuuza kwa sarafu mbili tofauti. Dola moja ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi mia moja thelathini na nane.

Gari la kubebea mizigo ambalo linaonekana kama Toyota hillux limeegezwa kwenye eneo la nyasi nyumba ya gari hili Kuna mwanaume mmoja kando yake Kuna miti aina mbalimbali.

Mwanamke mmoja anaonekana akitumia mashine ya maziwa ya kujiendesha nchini Kenya. Mashine hiyo ni nyeupe, ndefu, ambayo inaonekana kuwa mashine ya kutoa maziwa. Juu yake, imeandikwa MILK ATM kwa herufi kubwa za buluu, ikiashiria kuwa ni mfumo wa kujiendesha wa kununua maziwa.

Nakala ya malipo kutoka mamlaka a kitaifa ya uchukuzi na usalama nchini Kenya linaonekana. Kuna maelezo muhimu yanayoonekana kwenye nakala kama vile, jina la mtoa huduma ,anwani, namba za simu, barua pepe, namba ya nakala, tarehe, jina ya mteja , kitambuisho cha mteja, namba ya usajili wa gari.

Mkono wa mtu umeshika noti za pesa. Noti iliyo wazi kabisa ni ya shilingi hamsini za Kenya. Kuna noti nyingine nyuma yake ambayo ni noti ya shilingi mia mbili.

Picha ya mwanamke mjamzito. Iko katika bango la bima ya afya ya Jubilee, ambayo inatangaza kuwa wana uwezo wa kulipia matibabu ya uzazi, kulazwa na dakika za mwisho.